Jimbo la kufanyia biashara ya kuuza bidhaa mbalimbali . Bidhaa kama vile nanasi, tikiti maji, mahindi bichi pamoja na bidhaa vingine vinginevyo.

Duka la kuuza maziwa ya ng'ombe . Mbele ya duka hilo kuna mtungi unaobeba maziwa. Kando yake kuna ndoo ya kufanya usafi . Kuna mtu mmoja anayeingia kwenye duka hilo. Pande ya kulia kuna kibanda kilichoegezwa vifaa mbalimbali vya kuuzwa.

Duka la kuuza vifaa mbalimbali. Kwenye mlango kuna mitungi za maji zinazouzwa . Mbele la duka hilo kuna pikipiki iliyo simamishwa . Upande wa kulia wa duka hio pia kuna mlango ambao umefunguliwa.